Watu wengi wenye jinsia pamoja na rika tofauti tofauti wakiwa wamewazunguka wanaume wawili wakiwa ambao wamekaa katika dawati na mezani kwao wakiwa wana karatasi pamoja na peni ambazo wanazitumia katika kuwaelekeza watu hao na kuwapatia elimu ya watu wazima ambayo itawasaidia katika shughuli zao za kila siku.

Watu wengi, wakiwa katika chumba kilichopangwa viti vingi vya plastiki ambavyo vina rangi nyeupe. Wamekaa na kuzunguka meza iliyotengenezwa kwa mbao, iliyo na vitu mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia katika zoezi lao la kujipatia elimu ya watu wazima, ambayo ina manufaa kwao.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wamekaa na meza zao zikiwa na chupa ya maji pamoja na vifaa vingine kama vile madaftari, wakimsikiliza kwa makini mwanaume aliyepo mbele yao ambaye anawapatia elimu kwa ajili ya watu wazima.

Wanawake wakiwa katika eneo la hema na wengine wamevaa mavazi ya utamaduni wa Kimaasai, huku wawili wakiwa wamekaa na mmoja akishona nguo kwa kutumia cherehani iliyopo mezani. Elimu hii ni ya watu wazima na itawasaidia wanawake hawa katika kujikwamua kiuchumi.

Chumba cha darasa kilichopakwa rangi za aina tofautitofauti, kina mlango pamoja na dirisha. Kuna watu wenye rika tofautitofauti waliokaa kwenye madawati na wengine chini; wakipatiwa elimu kwa ajili ya watu wazima, huku mbele yao kukiwa na mmoja anayeandika ubaoni kwa kutumia chaki na mwalimu akiwa amesimama pembeni.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti, wakiwa wamesimama pamoja katika chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha, huku madirishani kukiwa na mapazia yenye rangi nyeupe pamoja na kijani, na mbele yao kukiwa na meza yenye vitu mbalimbali. Watu hawa hutumika katika kutoa mafunzo kwa elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyevaa kofia ya usalama

Chumba cha darasa kilicho na madirisha kina

Watu mbalimbali wakiwa wamekusanyika katika hema lililo na maturubai yenye rangi nyeupe huku mmoja wao akiwapa mafunzo kwa ajili ya watu wazima ambayo yanayosaidia katika shughuli mbalimbali.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa katika chumba kikubwa, huku wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama, wakisikiliza kwa umakini mafunzo yanayotolewa kwa watu wazima hao, ambayo yatawasaidia katika shughuli zao za kila siku.

Chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya maziwa kina dirisha, kabati lililo na vitabu pamoja na zana mbalimbali. Huku katika ukuta kukiwa kumebandikwa karatasi ngumu zilizo na maelezo. Pia kuna wanafunzi ambao ni watu wazima wanapatiwa elimu na mwanaume ambae yuko mbele yao.

watu wengi wenye rika tofautitofauti, wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na madirisha ambayo yamewekwa mapazia, na mbele yao kukiwa na ubao. Wamekaa katika viti na meza zao zikiwa na vifaa tofautitofauti. Wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye mbele yao ambaye anawapa elimu ya watu wazima.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa wamekaa katika eneo la wazi, huku mbele yao kukiwa na watu wawili ambao wanatoa elimu kwa watu wazima hao. Eneo hilo lina mabango mbalimbali ambayo yanatumika katika kujifunzia, na pembeni yao kukiwa na bustani ndogo yenye mbogamboga.

Watu watano wakiwa katika chumba wakichunguza na kuangalia kifaa kilichowekwa juu ya meza ambayo ina rangi ya bluu. Ujuzi huu huwasaidia kupata elimu ya watu wazima ambayo ina manufaa kwao.

Watu wazima waliovaa barakoa zenye rangi tofauti tofauti na wenye umri tofauti, wakiwa katika chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wamekaa katika viti, huku meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali wanavyovitumia katika zoezi linaloendelea na utoaji wa elimu kwa watu wazima hao.

Watu mbalimbali wakiwa katika chumba cha darasa na wana umri tofautitofauti, wanawake wawili wakiwa wanelekezana vitu kupitia vitabu vilivyopo juu ya meza yao. Elimu ya watu wazima ni muhimu kwa watu hao.

Mwanamke mmoja, aliyevaa shati la rangi ya bluu na sketi nyeusi, akiwa katika duka kubwa lililo na shelfu zenye rangi nyeupe na kupangwa vizuri vitabu vya aina tofautitofauti, akichagua vitabu anavyovihitaji kwa ajili ya kununua ili aweze kwenda kuvisoma.

Bembea zikiwa zimefungwa katika eneo la wazi lililo na udongo na lipo katika eneo la shule ambayo inatumika kuwafundishia watoto wadogo ambao hawajaanza elimu ya msingi. Bembea hizi zina rangi mbalimbali na huwavutia watoto katika michezo yao.

Eneo la shule ya chekechea au awali, likiwa na madarasa pamoja na vifaa mbalimbali vya michezo, kama vile bembea ambazo zimepakwa rangi tofautitofauti ili ziweze kuwavutia watoto. Huku eneo hilo likiwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani.

Eneo la shule ya chekechea au awali, lililo na majani mafupi ambalo limefungwa michezo mbalimbali na kupakwa rangi tofautitofauti, kama vile bembea ambazo watoto wamepanda na wanabembea, huku pembeni kukiwa na mwalimu wao anayewaangalia. Pia kuna jengo refu la ghorofa ambalo linatumika kama madarasa.

Eneo la wazi la shule ya awali au chekechea, likiwa limefungwa vifaa vya michezo vilivyopakwa rangi tofautitofauti, ambavyo hutumika na wanafunzi hao katika shughuli za michezo. Eneo hilo likiwa limezungushiwa senyenge zilizowekwa vyuma.

Eneo la shule ya awali au chekechea likiwa na mchezo aina ya kuteleza, uliopambwa kwa rangi za aina tofautitofauti ambazo zinawavutia watoto. Mchezo huu umewekwa katika eneo lililo na mchanga, huku nyuma yake ukiwa na majani mafupi pamoja na miti.

Mwanamke mmoja aliyevaa gauni la rangi ya kahawia akiwa anaingia katika shule inayotumika katika kuwafundishia watoto wadogo kwa ajili ya elimu ya awali au chekechea, nje ya jengo hilo kukiwa na michoro pamoja na picha mbalimbali za katuni ambazo huvutia watoto.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi aliyevaa koti la suti, akiwa mbele ya darasa na nyuma yake kukiwa na ubao mweupe, ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi ya bluu, ameshika karatasi pamoja na peni ambazo anatumia katika kuwafundishia wanafunzi wake wa shule ya msingi.

Eneo la shule ya msingi linalotumika katika maegesho ya magari, likiwa na magari machache yenye rangi tofautitofauti. Pia kuna viunga vilivyo na nyasi fupi, na wanafunzi wakipita katika eneo hilo, na kuelekea uelekeo tofautitofauti katika shule hiyo.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi akiwa katika chumba cha darasa, akiandika katika ubao mkubwa mweusi kwa kutumia chaki nyeupe, vitu ambavyo anawafundishia wanafunzi wake katika darasa hilo.

Kurasa ya kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na maandishi pamoja na picha tofauti tofauti, mmoja kukiwa na mwanamume aliyevaa kanzu na mtoto aliyeshika viatu. Kitabu hiki kinasaidia wanafunzi katika kujifunza na kumrahisishia mwalimu zoezi la ufundishaji.

Chumba cha darasa kilicho na taa na kina mwanga wa kutosha huku mbele kukiwa na ubao mdogo mweupe pamoja na mrefu mweusi kinaviti ambavyo vimeunganishwa na meza huku ukutani kukiwa na ubao mwengine pamoja na ramani kubwa inaonyesha dunia.

Eneo la shule ya msingi, likiwa na njia ya kupita watu, viunga vilivyo na majani mafupi pamoja na miti mirefu, huku pembeni yake kukiwa na majengo ya darasa pamoja na kiwanja kinachotumiwa na wanafunzi katika michezo mbalimbali.

Eneo la shule ya msingi lina majani mafupi pamoja na miti mirefu iliyo na rangi ya kijani. Pia kuna majengo ambayo yanatumika kama madarasa au ofisi za walimu, kuna michezo ya watoto kama vile bembea ambazo zimepakwa kwa rangi mbalimbali za kuvutia watoto.

Jengo refu la shule ya msingi limepakwa rangi na kuezekwa kwa bati, huku katika ukuta wake likiwa limechorwa picha mbalimbali pamoja na maandishi ambayo huwasaidia wanafunzi katika zoezi la kujifunza, mbele yake kukiwa na uzio ulio na miti mifupi pamoja na majani.

Kurasa za kitabu cha wanafunzi wa shule za msingi, kikiwa na maandishi pamoja na picha mbalimbali zilizopakwa rangi tofautitofauti. Kitabu hiki huwasaidia wanafunzi katika kuelewa na kuwarahisishia walimu zoezi la ufundishaji.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa mashati yenye rangi nyeupe, wapo katika chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi ya bluu na wamekaa katika madawati, na mbele kukiwa na mwalimu wa kike ambaye anawafundisha. Pia kuna ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki.

Jengo refu la shule ya msingi lililopakwa rangi nyeupe, nyeusi, pamoja na milango yenye rangi ya kijani, linatumika kama madarasa, pia limeezekwa kwa vigae huku mbele yake kukiwa na kiunga chenye maua yenye rangi tofautitofauti pamoja na miti iliyo na rangi ya kijani.

Zana ya kufundishia iliyotengenezwa katika boksi gumu na kuandikwa siku za wiki, inatumika na mwalimu wa shule za msingi ili kufundishia wanafunzi wake waweze kuelewa vizuri katika zoezi la kujifuza.

Shelfu iliyo na vitabu mbalimbali vyenye rangi pamoja na maandishi tofautitofauti, ambavyo hutumiwa na walimu pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi. Vitabu hivi huwarahisishia wanafunzi katika zoezi la ujifunzaji.

Mafaili yenye rangi tofauti tofauti kama vile bluu na kijani yakiwa yamewekwa juu ya kabati lililotengenezwa kwa vyuma, hutumika katika kutunza kumbukumbu za wanafunzi wa shule ya msingi.

Shelfu ndogo yenye rangi nyeupe, ikiwa imewekwa katika chumba cha darasa, ina mafaili yenye rangi ya bluu pamoja na vifaa vingine, ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi. Huku pembeni yake kukiwa na kiti kilichotengenezwa kwa mbao na vyuma.

Karatasi nyeupe ya mtihani iliyo na picha pamoja na namba tofautitofauti, ambao mwanafunzi ameujibu na mwalimu ameweza kumsahihishia. Mtihani huu ni kipimo kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kwa kile walichokisoma na kujifunza darasani.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa sare maalumu na wamekaa katika madawati, wapo katika chumba cha darasa na mbele yao kukiwa na mwalimu wa kike aliyevaa fulana nyeusi ambaye amewafundisha, pia kuna ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa shule ya msingi, waliovaa sare zenye rangi nyeupe na bluu, huku mbele yao kukiwa na mwalimu wa kiume ambae anawafundisha na ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki, pia kuna karatasi ngumu zenye rangi tofauti tofauti pamoja na maandishi zikiwa zimebandikwa ukutani.

Kurasa za kitabu cha wanafunzi wa shule za msingi, kikiwa na maandishi pamoja na picha mbalimbali ambazo zimechorwa kwa kupakwa rangi. Kinatumiwa na walimu pamoja na wanafunzi katika zoezi la kujifunzia na kurahisisha zoezi hilo.

Ngazi nyingi zikiwa katika jengo refu la ghorofa, ambalo lina shule ya msingi. Ngazi hizi hutumiwa na wanafunzi wa msingi, kupita na kwenda maeneo mbalimbali, huku pembeni yake kukiwa na kiunga kilicho na maua pamoja na majani mafupi.

Kitabu cha somo la kemia kinacho tumiwa na wanafunzi wa sekondari wa kidato cha tatu. Kina rangi ya njano pamoja na bluu, kina picha ya mwanaume ambaye anatumia vifaa mbalimbali vilivyopo katika maabara ya shule.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevaa vazi la suti nyeusi, akiwa amesimama pembeni ya zana ambayo ameitengeneza kwa kutumia vitu mbalimbali, kama vile chupa za plastiki ili aweze kuwafundisha wanafunzi wake na waelewe vizuri.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyowekwa mabati yenye rangi ya kijani, pembeni kukiwa na uzio wa senyenge pamoja na vyuma. Kumeanikwa masweta mengi ya wanafunzi yaliyo na rangi ya bluu, huku eneo hilo likiwa na majani mafupi.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya bluu na kuwekwa taa, kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyo na sehemu tatu; ambavyo vimewekwa magodoro na kutandikwa mashuka yenye rangi ya waridi. Vinatumiwa kwa ajili ya kulala wanafunzi wa sekondari wa shule fulani.

Chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya maziwa, kina dirisha, meza ndefu zilizopakwa rangi nyeupe pamoja na bluu, sinki pamoja na bomba za maji, ambazo hutumika na wanafunzi katika kufanya majaribio ya vitendo katika masomo yao ya sayansi kama vile baiolojia, fizikia na kemia.

Chumba kikubwa kilichosakafiwa kwa vigae na kupakwa rangi, kina meza, viti, mabomba pamoja na sinki za maji. Kinatumiwa na wanafunzi wa sekondari katika kufanya majaribio ya masomo yao ya sayansi, kama vile: baiolojia, fizikia na kemia.

Mwalimu akiendelea na zoezi la upimaji wa kemikali, huku mezani kwake kukiwa na vifaa mbalimbali pamoja na chupa zenye kemikali za aina tofautitofauti, ambazo hutumiwa na wanafunzi wa sekondari katika majaribio ya vitendo ya masomo yao ya sayansi, kama vile baiolojia na kemia

Waalimu wawili wa sekondari wakiwa katika eneo la wazi, lilizongukwa na madarasa, wamesimama na mbele yao kukiwa na meza iliyo na bahasha pamoja na mitihani ambayo wametoka kufanya wanafunzi wao katika shule hiyo .

Walimu wawili wa shule ya sekondari wakiwa katika chumba cha ofisi huku mmoja wao akiwa amekaa katika kiti na meza yao ikiwa na vitabu pamoja na madaftari mbalimbali, akimwelekeza mwalimu mwenzie aliyesimama pembeni.

Jengo la shule ya sekondari ambalo ni la ghorofa, na limeezekwa kwa bati lenye rangi ya bluu, linatumika kama madarasa au ofisi kwa ajili ya walimu. Huku mbele ya jengo hilo kukiwa na maua ambayo yamepandwa katika vyungu.

Mwalimu wa kike, aliyevaa koti jeupe pamoja na wasimamizi wakiwa katika chumba cha darasa, kilichopakwa rangi ya bluu na kinao bao mkubwa mweusi ambao umeandikwa kwa chaki nyeupe. Akimuonyesha msimamizi mmoja wapo mitihani ambayo wanafunzi wa sekondari wanaenda kuifanya.

Chumba cha darasa kilicho na ubao mweusi na kuwekwa sakafu yenye rangi nyekundu, kinashelfu zilizo na vitabu vya aina mbalimbali vinavyotumiwa na wanafunzi wa sekondari, huku mwanamke mmoja akiwa amechuchumaa akichagua vitabu ambavyo anahitaji kuvitumia.

Chumba cha hosteli ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kina vitanda vya ghorofa, vilivyo na magodoro na vimetandikwa vizuri. Huku madirisha yakiwa yamewekwa mapazia, pia kuna meza na viti viwili.

Chumba kikubwa cha darasa kilichowekwa sakafu ya marumaru, kuna wanafunzi wa shule ya sekondari, waliokaa katika viti na wakiendelea na zoezi la kufanya mtihani, huku mbele yao kukiwa na wasimamizi mbalimbali pamoja na meza iliyo na mitihani.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari waliovaa sare ya mashati meupe pamoja na sketi, wapo katika chumba kikubwa kilichopangwa rangi ya machungwa wakipanga na kuchagua vitabu vilivyopangwa vizuri katika shelfu zilizotengenezwa kwa vyuma.

Mwalimu wa kike aliyevaa barakoa yenye rangi ya bluu akiwa katika chumba cha ofisi amekaa kwenye kiti, akiendelea na zoezi ya kusahihisha madaftari yaliyopo juu ya meza yake kwa kutumia kalamu nyekundu na nyuma yake kukiwa na meza zingine zilizo na viti.

Kitabu cha somo la biolojia ambacho ni cha wanafunzi wa kidato cha nne katika shule za sekondari; kina rangi ya njano pamoja na kijani pia kina picha ya mwanamke pamoja na mwanaume aliyevalia koti la rangi jeupe, ambaye ni mtoa huduma katika vituo vya afya.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na madirisha pamoja na mwanga wa kutosha huku mbele kukiwa na ubao mrefu wenye rangi nyeupe. Kina viti vyenye rangi ya bluu pamoja na meza, huku juu ya meza kukiwa na vifaa aina ya kompyuta binafsi ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa sekondari.

Chumba kubwa kilichosakafiwa kwa simenti kina meza ndefu zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma, kina bomba pamoja na sinki za maji kinatumiwa na wanafunzi wa sekondari kama maabara kwaajili ya masomo yao ya sayansi kama vile biolojia, fizikia na kemia.

Mwalimu wa sekondari wa kike aliye vaa barakoa akiwa katika chumba cha ofisi, kilichowekwa meza pamoja na viti akiwa amekaa na kusahisha madaftari ya wanafunzi wake aliyo yaweka mezani kwa kutumia karamu nyekundu.

Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe lina madirisha pamoja na milango, linaweza kuwa ni madarasa kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari. Nje kukiwa na madawati pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa ajili ya wanafunzi kujisomea, huku miti mingi ikiwa imezunguka na kuangusha majani.

Wafanyakazi mbalimbali wa taasisi ya elimu, waliovaa mavazi yenye rangi tofautitofauti, wakiwa wamesimama katika kontena kubwa; huku wengine wakifungua maboksi na wengine wakiwa wameshika karatasi ngumu zilizo na mitihani ambayo itafanywa na wanafunzi wa shule za sekondari.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki, wakiendelea na majadiliano ,wapo katika chumba kikubwa kunachotumika kama maktaba na vitabu vikiwa vimepangwa katika shelfu zilizopo ukutani, huku mbele yao kukiwa na wafanyakazi wanaohudumia maktaba hiyo.

Wanafunzi wa chuo, waliovaa sare maalumu, ya fulana zenye rangi ya machungwa, wamekaa katika chumba cha darasa, huku mbele yao kukiwa na mkufunzi aliyevaa koti la rangi jeupe, ambaye anawafundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali alivyoviweka juu ya meza.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa katika chumba kinachowekwa mapazia yenye rangi tofauti tofauti, huku wengine wakiwa wamekaa katika viti na meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali kama vile simu pamoja na kompyuta binafsi huku wengine wakiwa wamesimama wakiwasikiliza wenzao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa kilichopakwa rangi na kubandikwa karatasi ngumu zenye maandishi pamoja na picha mbalimbali, wamekaa katika viti vya plastiki na meza zao zikiwa na vitu mbalimbali, huku mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye anawafundisha.

Chumbani cha darasa kilichopakwa rangi nyeupe na kuweka ubao mweupe, kina wanafunzi wa chuo waliokaa katika viti, ambavyo vimeunganishwa na meza. Huku mbele yao kukiwa na viti vingine, na mkufunzi wa kike aliyekaa na mwingine wa kiume aliyesimama, akiendelea na zoezi la kuwafundisha.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, kilichopakwa rangi ya maziwa na kina mwanga wa kutosha. Wamekaa katika viti vilivyounganishwa na meza, wakiandika katika madaftari yao kwa kutumia peni, yale ambayo wanafundishwa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia sare ya suti zilizo na rangi ya bluu wapo katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha wakiendelea na mazoezi la kufanya mitihani, huku mbele yao kukiwa na msimamizi aliyevaa shati jeupe ambaye anawasimamia.

Mwanafunzi wa chuo akiwa katika zoezi la kujifunza kwa vitendo, ambalo ni kuwafundisha wanafunzi wadogo wa shule ya msingi, ambao wamekaa katika madawati, na wapo katika chumba kikubwa cha darasa, ambacho kina ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki.

Mkufunzi wa kike aliyevaa gauni la rangi ya bluu pamoja na koti akiwa katika chumba cha darasa na nyuma yake kukiwa na skrini mbili pamoja na ubao mdogo mweupe, pia kuna wanafunzi waliokaa katika viti na mezani kwao kukiwa na kompyuta.

Wanafunzi wawili wa chuo , akiwa katika chumba cha darasa, kilicho na dirisha ambalo limewekwa vioo, wakitumia kompyuta za mezani kwa ajili ya kujifunzia na kuongeza maarifa ambayo yanawasaidia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la wazi wamekaa na wengine wawili wakiwa wamesimama, wanatumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari ambayo wanaelekezana vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la wazi, lililo na majani pamoja na miti. Wamekaa na wameweka vifaa vyao mezani, kama vile: simu, kompyuta mpakato, pamoja na madaktari ambavyo wanavitumia katika zoezi lao la kujifunza.

Jengo kubwa lililojengwa kisasa, limewekwa madirisha mengi pamoja na nguzo nyingi katikati. Kuna wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wamekaa katika viti na wakisoma kwa kutumia vifaa mbalimbali walivyoviweka juu ya meza.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha pamoja na vifaa mbalimbali, kina wanafunzi wa chuo ambao wamekalia katika viti vilivyo na rangi ya damu ya mzee, na mbele yao kukiwa na mkufunzi aliyevaa suti nyeusi ambae anawafundisha.

Wanafunzi watatu wa kike wa chuo wakati katika chumba cha hosteli, huku mmoja wapo akiwa amekaa katika kitanda Cha juu na mwingine katika kitanda cha chini. Huku mwenzao akiwa anapanga nguo pamoja na vitu katika kabati lililo pembeni ya kitanda.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi nyeupe, wamekaa katika madawati na meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali kama kompyuta, mpakato ambazo wanazitumia na mbele yao kukiwa na mkufunzi wa kike ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya maziwa, kina madirisha pamoja na mwanga wa kutosha wamekaa katika viti na wamevaa barakoa, wanasikiliza kwa makini mkufunzi ailiye mbele yao ambae amevaa shati la rangi ya bluu.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika chumba kilicho na mwanga wa kutosha, wamekaa katika viti na meza zikiwa na kompyuta ambazo ni za mezani, huku mmoja akiwa amesimama akiwaelekeza wenzake wawili.

Mwanamke mmoja aliyevaa suti ambaye ni mfanyakazi wa chuo, akiwa katika chumba cha ofisi na amekaa kwenye kiti. Nyuma yake kukiwa na kabati pamoja na shelfu zilizo na mafaili mbalimbali. Na mezani kwake kukiwa na vitu tofauti tofauti pamoja na kompyuta ya mezani ambayo huitumia.

Wanafunzi wa chuo waliovaa barakoa wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha. Na mbele yao kukiwa na mkufunzi aliyevaa shati lenye rangi ya bluu ambaye anawafundisha na wanafunzi hao wakimsikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, wamekaa katika viti na vifaa vyao wameweka katika meza, mbele yao kuna mwalimu ambaye anawafundisha na vifaa vyake akiwa ameweka mezani kama vile kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na madirisha pamoja na mwanga wa kutosha, wamekaa katika viti vilivyo na meza wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani, na wakufunzi wao wakiwasimamia katika zoezi hilo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa, wameketi katika viti na meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali, huku wengine wakiendelea kutumia kompyuta zao binafsi na mbele kukiwa na mkufunzi aliyevaa suti ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, wamekaa katika viti vilivyounganishwa na meza. Wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliye mbele yao ambaye amevaa suti ya bluu.

Wanafunzi wa chuo waliovaa fulana zenye rangi ya chungwa pamoja na aproni, huku mmoja wao akimnyoa mwanaume aliyekaa kwenye kiti na wengine wawili wakimuangalia, wote wakiwa katika zoezi la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo, waliovaa mavazi yenye rangi tofautitofauti, wakiwa katika chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha na kimepakwa rangi nyeupe. Wamekaa katika viti vilivyounganiswa na meza, huku mbele yao kukiwa na mkufunzi ambaye anaendelea kuwafundisha.

Wanafunzi wa chuo; ambao wengi wao wamevaa sare ya rangi ya bluu na nyeupe, wapo katika chumba cha darasa na wamekaa katika viti vilivyoanganishwa na meza; wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi wao aliye mbele ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa, kilicho na madirisha manne pamoja na mwanga wa kutosha. Wamekaa katika viti vilivyoanganishwa na meza, huku meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali. Wametulia wakiendelea na zoezi la ujifunzaji.

Wanafunzi wa chuo ambao ni wahitimu, wakiwa wamevaa majoho marefu yenye rangi nyeusi pamoja na damu ya mzee, wakirusha kofia zao juu zenye rangi nyeusi; ikiashiria kwamba wamehitimu. Wapo katika eneo la wazi lililo na majani mafupi pamoja na miti mirefu yenye rangi ya Kijani.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha kina wanafunzi wengi wa chuo ambao wamekaa katika viti, huku wengine wachache wakiwa wamesimama, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyepo mbele yao ambaye anaendelea kuwafundisha.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la wazi lililo na majani pamoja na miti yenye rangi ya kijani, wamekaa katika viti na meza yao ikiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari huku wakiendelea na zoezi la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa kilichopakwa rangi nyeupe huku watatu wakiwa wamekaa na wanne wakiwa wamesimama wa kutumia kompyuta ya mezani pamoja na vifaa vingine katika zoezi lao la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo waliovaa mavazi yenye rangi tofaututofauti, wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na dirisha ambalo limewekwa wazi, wamekaa katika viti na meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali ambavyo wanatumia kama vile: peni, madaftari, simu pamoja na kompyuta binafsi.

Chumba cha darasa kilicho na mlango, dirisha, ubao mweupe, viti vilivyo na meza, kina wanafunzi wa chuo waliovaa mavazi tofautitofauti na barakoa, huku wakiwa wameketi wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi aliye mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, wamekaa katika viti, huku mezani kwao kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo wanavitumia na mbele yao kukiwa na mwalimu wa kiume ambaye anawafundisha. Pia kuna viti vingine pamoja na ubao mrefu mweupe.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wamekaa katika chumba cha darasa kilicho na vifaa mbalimbali pamoja na kompyuta za mezani ambazo wanazitumia, huku wengine wakiwa wanaandika, na mwalimu wao aliyevaa barakoa nyeusi akiwa anawasimamia.

Wanafunzi wawili wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa makoti yenye rangi ya bluu, wapo katika chumba kilicho na vifaa pamoja na mitambo mbalimbali, wakitengeneza kifaa mojawapo walichokiweka juu ya meza; ujuzi huu uwasaidia katika kujiajiri.

Wanafunzi watatu wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare za rangi tofauti tofauti huku mmoja akiwa amevaa ovaroli ya rangi ya bluu ambaye anapuliza rangi katika kifaa kilichopo kwenye karakana yao, na pembeni yao kuna mwalimu aliyevaa koti la rangi ya bluu bahari.

Chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha na vifaa mbalimbali, kina wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, waliokaa katika viti na wakitumia kompyuta za mezani katika zoezi lao la kujifunzia, huku mmoja akiwa amevaa sare tofauti.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa mavazi tofautitofauti pamoja na barakoa, wakiwa katika chumba cha karakana kilicho na vifaa pamoja na mbao ambazo wanazitumia katika kutengeneza samani tofautitofauti.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na madirisha pamoja na mwanga wa kutosha, kina wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo; waliovaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa wamekaa katika viti na meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali ambavyo wanaendelea kuvitengeneza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, wamekaa katika viti na wanatengeneza simu zilizopo juu ya meza kwa kutumia vifaa mbalimbali linawaongezea ujuzi ili waweze kujiajili.

Wanafunzi wawili wa chuo cha elimu kwa vitendo, waliovaa fulana zenye rangi tofautitofauti, wakitumia kifaa kubwa kilichopo mezani kwa lengo la kujifunza. Ujuzi huo utawasaidia pindi pale watakapomaliza chuo na waweze kujiajiri.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na madirisha pamoja na vifaa mbalimbali, huku katika meza zao kukiwa na kompyuta za mezani ambazo wanazitumia pia kuna mwalimu wao aliyevaa barakoa anawasimamia.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo aliyevaa koti lenye rangi ya bluu pamoja na maandishi yenye rangi nyeupe mgongoni kwake. Yupo katika chumba kilicho na vifaa mbalimbali ambavyo anatumia katika kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa wamekaa katika chumba cha darasa. Huku wakitumia vifaa aina ya kompyuta mpakato na kompyuta ya mezani; na mwalimu wao aliyevaa koti la rangi ya kijani, akiwa amesimama anaendelea kuwaelekeza.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo aliyevaa vazi lenye kuakisi mwanga akiwa katika chumba kilicho na vifaa pamoja na mitambo mbalimbali, akitumia kifaa mojawapo ambacho kinamsaidia katika zoezi lake la kujifunza.

Wanafunzi wa nne wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovalia sare ya makoti ya rangi ya bluu wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, huku mmoja wao akiwa anaandika katika karatasi na wengine wakitumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani kwao.

Mwanafunzi mmoja wa chuo cha elimu kwa vitendo, aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa katika chumba kilicho na vifaa mbalimbali, akitengeneza kifaa ina ya simu, kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu pamoja na glavu zenye rangi ya njano, wakiwa katika chumba cha darasa pamoja na mwalimu wao aliyevaa koti jeupe, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika katika zoezi la ujifunzaji.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, waliovaa makoti yenye rangi ya damu ya mzee, wapo katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na madirisha pamoja na mwanga wa kutosha, huku mezani kwao kukiwa na vifaa pamoja na vitu mbalimbali mwalimu wao akiwa ameinama, akiendelea kuwaelekeza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na madirisha makubwa yaliyowekwa viungo, wamekaa katika viti na wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo katika meza yao.

Kijana mmoja wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo akiwa katika chumba kilicho na vifaa mbalimbali, vya umeme akitengeneza kifaa mojawapo chenye rangi nyeusi ambacho amekiweka juu ya meza.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, aliyevaa ovaroli lenye rangi ya bluu, anatengeneza gari ambayo ni sehemu ya kujifunza kwa vitendo. Huku wenzie wakiwa pembeni wakimuangalia, wote wakiendelea kujifunza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovalia sare ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha, wakitumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani kwao katika zoezi lao la kujifunza. Huku mwalimu wao aliyevaa fulana yenye rangi ya kijani, akiwasimamia.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wamevaa makoti ya rangi ya bluu yaliyo na maandishi meupe. Wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza, zoezi hili linawazidishia ujuzi na kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba cha darasa, wamekaa katika viti na meza zao zikiwa na karatasi ambazo wanazitumia katika zoezi lao la kujifunza, elimu hii huwasaidia katika kuweza kujiajiri pindi pale watakapohitimu.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliyovaa, mavazi yenye rangi tofautitofauti wakitengeneza simu zilizowekwa juu ya meza kwa kutumia vifaa mbalimbali, ujuzi huu huwasaidia katika kujiajiri.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na dirisha kubwa pamoja na vifaa mbalimbali. Wameketi wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza huku mwalimu wao aliyevaa koti la rangi ya kijani akiendelea kumwelekeza mwanafunzi mmoja.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa katika chumba cha darasa wamekaa kwenye viti, huku wakitengeneza simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza zao.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, waliovalia sare ya koti ya rangi ya kijani, wakiwa katika chumba cha darasa pamoja na mwalimu wao, aliyevaa koti la kijani ambaye anawaelekeza kwa kutumia kompyuta ya mezani.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, wakiwa katika karakana kubwa iliyo na magari tofautitofauti, ambayo yameharibika, wakitengeneza gari mojawapo likiwa ni zoezi la kujifunza katika chuo hicho.

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha elimu kwa vitendo, aliyevaa koti lenye rangi ya bluu, akitumia mashine kubwa na ya kisasa ambayo inamsaidia katika zoezi lake la kujifunza na kuongeza ujuzi.

Mwnafunzi mmoja wa chuo cha walimu kwa vitendo aliyovaa fulana ya rangi nyeupe, pamoja na koti ya rangi ya bluu akiwa katika chumba cha darasa kilicho na vifaa mbalimbali akitengeneza kifaa aina ya simu alichokiweka juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu ambayo yana maandishi meupe kifuani, wakiwa katika sehemu wakimsikiliza mwalimu wao ambaye pia amevaa koti la rangi ya bluu, akitengeneza kifaa kilichowekwa juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wa kutosha pamoja na madirisha yaliyo na vioo. Chumba hiki cha darasa kina vifaa pamoja na vitu mbalimbali, wamekaa kwenye viti na mezani kwao kukiwa na vifaa ambavyo wanavitumia katika zoezi la ujifunzaji.